Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akiwa kwenye mkutano wa video akisikiliza kwa makini kinacho endelea. Mandhari ya chumba ni utulivu ikiashiria mazingira ya kujifunza au kazi ya mtandaoni.

Sehemu ya kushoto ina mstari mweusi wima uliyo imara, huku upande wa kulia ukiwa na maeneo kubwa la bluu hafifu linalotoa hisia ya utulivu au nafsi wazi. Hakuna alama, maandishi, wala vitu vya kutambuliwa ndani ya muundo huu wa milima pisti.

Kijana ameketi kwenye sofa la Beige akiwa amevalia fulana yenye mistari vichwa vya sauti vya kijani huku akitumia kompyuta mpakato. Kando yake kuna begi la mgongo lililowekwa kwenye sofa na nyuma kuna kabatila, bao lililojaa vitu mbalimbali katika chumba chenye kuta wa buluu.

Kompyuta ndogo imefunguliwa juu ya meza ya mbao na skrini yake inaonyesha mkutano wa video wa watu tisa. Kila mmoja akiwa kwenye dirisha lake. Mkono uliowekwa kwenye kibodi inaashiria ushiriki wa moja kwa moja katika mazungumzo hayo ya mtandaoni.

Jikoni la kisasa lenye sakafu ya mbao lina mwangaza wa kutosha kupitia dirisha kubwa lililo upande wa kushoto. Mtu mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato, hali inayochanganya mandhari ya kupikia na kazi za kila siku katika mazingira ya nyumbani.

Mfumo wa kidijitali wa kujifunzia mtandao unaonyeshwa ukiwa na viungashi mbalimbali kama vile maarifa, utafiti na malengo na maendeleo ya kitaaluma. Mkono wa mtu unaelekea kwenye skrini ya kiteknolojia unawezesha ujifunzaji wa kisasa kwa njia ya kidijitali.

Mtu ameketi mbele ya dawati lenye kompyuta mpakato tatu, akijikita kikamilifu katika kazi au shughuli ya kujifunza ya kidijitali. Mandhari ya chumba chenye whiteboard nyuma inaashiria mazingira ya elimu au mafunzo ya kiteknolojia.

Mtu aliyevaa shati la buluu ameketi mezani akiwa amezingirwa na vitabu, ramani na picha huku akitazama kibao kidigitari kinaonyesha mchoro wa kielimu. Grome ndogo ya dunia iliyo juu ya kijaruba huongeza mvuto wa mandhari ya kujifunza ui ya kupazia ndoto za safari.

Mwnaafunzi ameketi mezani akiwa ameangazia kompyuta mpakato, akionekana kuhusika kwenye somo la mtandaoni. Kwenye skrini, kuna mwalimu wa kidijitali anayetoa maelezo kwa ishara, huku alama za video, sauti na hati zikionyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya teknolojia.

Mtu aliyevalia fulana ya waridi na headphones ameketi mezani akitumia kompyuta mapakato huku akiandika kwenye daftari. Meza ya mbao imepambwa na mafaili ya rangi tofauti na nyuma kuna jiko lililo na mmea na vyombo likionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani.

Maandari ya tangazo vinaelezea kuwa na elimu ya kidigitali kwa kutumia rangi za kuvutia na michoro ya kuvutia ya watu wakitumia vifaa vya kieletroniki kwa simu na kompyuta. Kichwa vya mbali na vitabu vilivyochorwa vinaonyesha mzizitizo wa maarifa ya na teknolojia kama njia ya kujifunza kwa ufanisi.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari akiwa amevaa shati la denim ya buluu juu ya fulana ya kijivu. Mandhari ya ofisi ya kisasa yenye madirisha ya vioo inaongeza hali ya utulivu wa kujifunza au kufanya kazi.

Mtu ameketi kitandani akiwa na kompyuta mpakato na daftari akifanya kazi ya nyumbani au kujifunza kupitia darasa la mtandaoni. Vitabu, karatasi zilizoandikwa, kalamu na vifaa vingine vya kusomea, vimepangwa karibu vikionyesha mazingira ya kujifunza yenye mpangilio wa nyumbani.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya stakabadhi za vitabu vikubwa, ikiwa na nembo ya WI-FI juu yake kuashiria muunganisho wa mtandao. Watu waliokusanyika kwenye vitabu na vifaa vya teknolojia wanashiriki katika shughuli za kielimu, huku skrini za vifaa zikionyesha video za masomo na mawasiliano ya kidijitali.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiongoza mawasilisho huku skrini kubwa nyuma yake ikionyesha stadi ya powerpoint yenye nembo ya vana free university . Picha ya jengo la kisasa lenye viu ya maandishi na alama za erasmus na umoja wa ulaya huashiria tukio la kitaaaluma lenye uhusiano wa kimataifa.

Kijana aliyevalia hoodie nyekundu ameketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Pembeni yake kuna daftari na kalamu, hali inayoashiria mazingira ya kujifunza au kutekeleza kazi ya shule.

Mtu mmoja anakamilisha kazi kwenye kompyuta mpakato mezani akiwa ameandamana na kikombe na vase ndogo ya maua yenye kupendeza mazingira. Dirisha la nyuma huleta mwanga wa asili likifungua taswira ya jengo la nje. Hali inayoleta utulivu kwa mahali pa kazi au mapumziko ya ubunifu.

Skrini tatu zinaonyesha mawasiliano ya video zimetandazwa. Upande wa kushoto kuna mtu mmoja na alama za simu. Katikati kuna laptop yenye watu watatu wanaozungumza, na kulia kuna kikundi kikubwa cha washiriki kila mmoja kwenye kisanduku chake. Mandhari hii inaonyesha namna mitandao inavyorahihisha mkutano wa mbali kazini.

Vijana wawili wameketi juu ya dari la mbao mmoja akishughulika na daftari na karatasi kana kwamba anafanya kazi ya shule, wengine wanatazama ndani ya pochi na kalamu kwa makini huku vifaa vya kusomea kama kompyuta mpakato jadala ya rangi zambararu na begi vikiwa vimetandazwa pembeni.

Mtu ameketi mezani wakiwa makini kufuatilia somo la hisabati kupitia kompyuta ndogo huku akichukua notes kwa kalamu. Meza imepangwa kwa vitabu, calculator ,daftari na vifaa vya kuandikia kuonyesha mazingira ya kujifunza ya nyumbani yaliyoandaliwa kwa makini.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akitazama darasa la video kwenye kompyuta, huku mwalimu akieleza kanuni za hesabu juu ya ubao. Anaandika maelezo kwenye daftari yakichanganya utulivu wa kusoma nyumbani na teknolojia ya kisasa ya kujifunza mtandaoni.

Mtu ameketi kwenye kiti kizuri ndani ya gari la abiria au treni akiwa ameweka laptop kwenye meza na anaandika kwenye daftari kwa umakini. Anaonekana mwenye hali ya kazi akiwa na vichwa vya sauti na kutumia mwanga wa asili kupitia dirisha kubwa linaloleta utulivu na uzuri wa mazingira ya kusafiria huku akibaki mwenye tija.

Darasa la kisasa linaonyesha wanafunzi wawili walioketi kwenye dawati wakitumia kompyuta mpakato katika hali ya kujifunza kwa njia ya kidigitali. Mwalimu aliye mbele anatoa mada kupitia screen kubwa yenye michoro ya kielimu kama grafu. Vitabu na alama za ubunifu ikisisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu wa kisasa.

Watoto wawili wameketi mezani wakishirikiana kutumia kompyuta mpakato. Hali inadokeza shughuli ya kujifunza kwa njia ya kidigitali kuwepo vifaa vya kusomea na watoto wengine walioko nyuma kuashiria mazingira ya elimu yanayohamashisha ubunifu na ushirikiano.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwenye kompyuta huku skrini kubwa ikionyesha mkutano wa video . Laptop iliyo pembeni na hati ya maandishi wazi ikiashiria mazingira ya kazi ya mbali yenye utulivu na mpangilio mzuri wa vifaa vya ofisi.

Kompyuta mpakato imefunguliwa mezani karibu na vitabu vilivyopangwa kwa ustadi ikiashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa makini. Mandhari ya nyumba yenye rafu ya vitabu inatoa hisi ya utulivu na makini ya kiakademikia.

Mtu ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato mbele yake huku akiandika kwenye daftari kwa umakinifu . Mwanga wa asubuhi unapenya kupitia dirisha lililo nyuma yake na majani ya kijani nje yanatoa hisia ya utulivu.

Wanafunzi wawili waliovaa sare ya buluu wanashirikiana kutumia kompyuta ndogo wakiwa darasani kwenye dawati moja. Nyuma yao kuna ubao wa kujifundisha ukionyesha mazingira ya kujifunza ya kidijitali.

Kompyuta mpakato iko mezani ikiwa imewashwa na kuonyesha maandishi e-learning pamoja na vitabu vilivyopangwa na kitufe cha start now . Karatasi, simu na daftari zimetandazwa karibu ikionyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao yenye utaratibu na utulivu.

Mtu amevaa shati la chekicheki nyekundu na nyeupe huku akijikalia kwenye dawati lililojaa vitabu na kompyuta ndogo, akisoma kwa makini. Makabati yaliyojaa vitabu nyuma yake huongeza taswira ya utulivu wa kusoma kwenye eneo la maktaba.

Watu waliovaa makoti meupe ya maabara na mabarakoa wamejikusanya kuzunguka manequin liliolala kwenye kitanda cha hospitali kilicho funikwa shuka ya bluu na nyeupe. Maandari ya ndani inaashiria mazingira ya mafunzo ya kitabibu au mazoezi ya utunzaji wa wangojwa.

Viti vyekundu vimepangwa kwa mpangilio wa mviringo ndani ya ukumbi wa maonyesho ulio wazi. Kuna waelekea jukwa la mbele. Sehemu ya jukwaa na dari zinaonyesha usanifu wa kisasa. Unaendana na shughuli za sanaa na mikusanyiko ya kijamii.

Vitanda viwili vilivyowekwa juu kwa juu vimeundwa kwa muundo wa metali na mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro na mto safi. Dawati la mbao lililo kando linakamilisha mpangilio wa chumba ambacho huashiria utulivu wa kujisomea au kupumzika.

Kundi la waogeleaji limejiandaa juu ya mbao za kuanzaia katika bwawa la kuogelea la nje, wamevalia kofia za kuogelea na mavazi maalum ya mchezo huku watazamaji na makocha wakiwa nyuma wakifuatilia mashindano haya kwa makini.

Vitanda viwili vyenye neti za mbu vimepangwa kwa usafi, kila kimoja kikiwa na taulo iliyokunjwa juu yake. Mlango uliofunguka unaelekea bafuni yenye choo na sinki zamani. Mbao zimepangwa pembeni, kuonyesha mazingira ya malazi tulivu.

Chumba kilicho na sakafu ya mbao na kuta za kahawia kinaonekana kuwa wazi na angavu kutokana na dirisha kubwa la vioo vinavyopitisha mwangaza wa asili. Sehemu ya chini ya dirisha ina kidi kilichojengwa na droo ya kuhifadhi vitu pande zote ikiashiria muundo wa ndani unaojali nafasi na urahisi wa matumizi.

Sehemu ya kulala ina kitanda chenye mashuka ya kijivu yaliyochapwa maandishi kikamilishwa na rafu yenye vitabu mimea midogo na kipambo cha duara jeusi juu yake. Pembeni kuna dawati lenye kompyuta mpakato, taa ya mezani na vifaa vya kuandikia vikiashiria mazingira ya kujisomea yenye utulivu na mpangilio wa kisasa.

Ukumbi mkubwa umejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu vya safu kadhaa wakisikiliza mzungumzaji aliye jukwani akizungumza kupitia kipaza sauti. Kamera zilizowekwa mbele zinaashiria tukio hili linaweza kuwa linaandikwa kurushwa moja kwa moja.

Chumba kidogo chenye ukuta za manjano kimetandikwa kwa blanketi yenye rangi angavu juu ya ya kitanda kimoja kilichosawasishwa vyema. Kando yake kuna kiti cha mbao na meza nyeupe karibu na mlango, huku rafu zilizojengwa ukutani zilitunza mpangilio za unyenyekevu.

Chumba cha kulala kiimepambwa na vitu vya kawaida kama kitanda chenye shuka ya buluu, kabati ya mbao lenye chupa ya maji na dawa ya kunyunyuzia. Kuna kiti kilichoegeshwa pembeni kikiwa na karatasi au vitabu na dari limepambwa kwa kifaa cheupe cha mapambo.

Sehemu ya maktaba ina vibanda vya mbao vilivyopangwa kwa mpangilio. Kila kimoja kikiwa na kiti cheusi kwa ajili ya kujisomea. Rafu zilizojaa vitabu na dirisha kubwa lenye mapazia ya wima huongeza mwanga wa asili na utulivu wa mazingira.

Kundi la watu wamepanga mistari kwenye nyasi, wakishiriki mazoezi ya mwili ,huku kila mmoja akiwa ameinua mpira juu ya kichwa chake. Jengo lenye nembo kwenye ukuta inatoa hisia kuwa eneo hilo ni sehemu rasmi ya mafunzo au shule ya michezo.

Vyumba vya kulala vimepangwa kwa mtindo wa kitamaduni wa kitaasisi, kila godoro likiwa na foronya zenye muundo wa rangi tofauti zinazotoa nguzo wa utu katika hali ya usawa. Dirisha lililowekwa pazia huingiza mwangaza wa asili likipunguza ukakamavu wa muundo wa vyuma na kuleta utulivu wa mazingira.

Madawati ya mbao yenye sura za kitamaduni yamepangwa kwa safu ndani ya darasa lenye kuta za buluu na vipeperushi vya kielimu kutani. Dirisha lenye mapazia ya mlalo huingiza mwangaza wa asili likiongeza mvuto wa mandhari ya kujifunzia bila kelele.

Wachezaji wawili wa soka wanachuana kwa bidii uwanjani, moja akiwa na jesi ya rangi ya chungwa na ngine ya manjano. Mashabiki walioko nyuma yao pamoja na hema ya rangi ya chungwa kuonyesha kua tukio hilo ni sehemu ya mashindano au mechi ya kijamii yenye mvuto.

Ukumbi wenye dari ya buluu na mwangaza wa kisasa umejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu, vilivyopangwa kwa safu. Baadhi wakiwa kwenye sare za buluu, wengine wako kwenye mavazi ya kawaida. Mbele kuna skrini kubwa, ikionyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa semina. Kikao cha elimu au mkutano wa jamii uliandaliwa kwa umakini.

Darasa limepangwa kwa ustadi likiwa na viti vya mbao na meza yenye miguu ya chuma. Mbele kuna ubao mweupe pamoja na meza ya mwalimu. Sakafu ya kijani na mwanga wa asili kutoka madirishani huongeza utulivu wa mazingira ya kujifunza.

Chumba maridadi chenye nafsi kimepangwa kwa ustadi wa hali ya juu ili kutoa mazingira tulivu ya kujifunza. Kila dawati limetengwa kwa mbao zenye mvuto na viti vimewekwa tayari kwa matumizi. Mapazia ya bluu yameru- ruhusu mwanga wa asili kuingia na taa ya dari hutoa mwangaza wa kutosha. Vinyonyozi zimewekwa ukutani ili kuhakikisha hewa safi na baridi inapatikana mda wowote.

Kikundi cha watu kimesimama mbele ya basila rangi ya buluu na nyeupe. Wengine wakiwa na maua mikononi na mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Mandhari hii huashiria tukio maalum au safari ya pamoja likiwa na hisia za shukrani, mshikamano au kuungana kwa furaha.

Chumba kidogo kilichojaa utulivu kimepangwa kwa uangalifu kikiwa na kitanda chenye blanketi ya buluu na meza ya mbao iliyo na maua yenye rangi angavu. Feni inayosimamishwa pembeni na taa ya mezani huongeza faraja ya mazingira yakitoa hali ya kupumzika na kutulia.

Kikundi cha watu sita waliovaa mavazi mekundu na meusi wamesimama kwenye nyasi wakionekana na furaha, kila mmoja akiwa na pom pom nyekundu mkononi. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo ikidokeza kuwa tukio hili la uchezaji linafanyika kwenye mazingira ya shule au bustani.

Rafu zimejaa vitabu vya aina na ukubwa tofauti vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Mandhari hii huashiria hazina ya maarifa na mazingira tulivu ya kujisomea au kujifunzia.

Ukumbi mpana wenye meza na viti vimepangwa kwa safu unaonekana kuwa eneo la chakula au burudani kwa makundi ya watu. Rangi ya ukuta ya bluu na taa zilizoning'inia kwenye dari huleta hali ya utulivu huku saa na skrini mbele zikidokeza mazingira ya taasisi au shule hio na utaratibu.

Watu wamekusanyika juu ya jabali refu wakifurahia matembezi ya pamoja wakiwa na mavazi ya kawaida ya nje. Mandhari ya mbali inaonyesha milima na anga yenye mawingu macache, ikionyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Wanafunzi wamevaa vitambaa vya njano usoni wakishiriki katika shuguli ya michezo au mafunzo ya nje. Wamesimama kwenye uwanja wa michezo ya shule wakiwa katika makundi mbalimbali ya maandalizi ya tukio maalum.

Watu wameketi kuzunguka meza yenye kitambaa cheupe kilichopambwa kwa rangi ya kijani na nyekundu wakijadili mada fulani kwa makini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha maandalizi ya tukio maalum lenye ujumbe wa kuhamasisha juhudi na uvumilivu.

Watu waliovaa sare za rangi nyeupe na nyeusi wamekusanyika katika mandhari ya nje yenye nyasi na miti, baadhi wakisimama na wengine wamepiga magoti au kuketi. Muunda mdogo wa mbao na kigogo kilicho mbele huongeza mvuto wa tukio linaloonekana kuwa la kijamii.

Vijana watatu wanaoshirikiana kufanya jaribio la kisayansi wakitumia vifaa mbalimbali vya maabara kama test tube , beakers na pippettes . Rangi tofauti za vimiminika kama vile nyekundu, ya kijani, ya bluu na ya manjano zinafanya majaribio yanaonekana ya kuvutia na hamasa ya kujifunza.

Wanafunzi wameketi katika darasa kila mmoja akiwa kwenye dawati lake wakiwa kwenye mtihani au majaribio ya kitaaluma. Walimu au wasimamizi wanaonekana wakitembea huku wakisimama kwa utulivu kwenye mazingira yenye mwangaza mzuri na utaratibu wa kisasa wa kujifunza.

Mtoto ameketi mezani akiwa na daftari lililofunguliwa, akishika penseli tayari kwa kuandika au kusoma. Mtu mzima aliye karibu naye anamsaidia kurekebisha nywele, ishara ya usaidizi wa malezi au msaada wakati wa kujifunza.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akisoma kitabu akiwa amevaa sweta ya kijani na suruali za jinsi. Mandhari ya darasani yenye watoto wengi na meza linaonyesha mazingira jumuishi ya kujifunza kwa usawa.

Mtoto ameketi mezani akiwa anachora kwa kutumia penseli ya rangi ya zambarau juu ya karatasi kubwa. Rafu zilizonyuma zinajazwa na vifaa mbalimbali vya sanaa zikiashiria mazingira yanayochochea ubunifu na kujifunza.

Watu wawili wanashirikiana kusoma maandiko ya maandishi ya nukta nundu wakitumia vidole vyao kufuatilia maandishi hayo kwa makini. Vazi la sweta jeupe na shati la mistari huongeza mvuto inayodhihirisha hali ya kujifunza kwa ushirikiano na uwezo wa kielimu kwa wasioona.

Mwanaume na mwanamke wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama wakiwa wameketi pamoja. Wote wanaonekana kuwa na furaha kuelewana vizuri katika mazungumzo yao.

Wanafunzi wameketi darasani, kila mmoja akijishughulisha kwa bidii na kazi ya kujifunza huku vitabu na vifaa vikionyesha hali ya maarifa. Rangi ya njano kwenye kuta huleta mwangaza wa matumaini, ikichangia hali ya utulivu na umakini wa kielimu.

Mtoto ameketi mezani akiwa amevaa shati ya bluu na nyeupe yenye mchoro wa duaradua akizingirwa na rangi za kuchora na karatasi yenye mchoro wa kijani. Viti vya kijani na pinki pamoja na umbao wa nyuma wenye umbo la duara wa rangi ya manjano huongeza rangi na mvuto wa darasa la awali.

Mtu mzima amelala sakafuni ndani ya jengo la mba kakiwa na karatasi na kalamu mkononi huku akishirikiana na mtoto aliyekaa naye kwa karibu. Mandhari ya miti na anga ya wazi nyuma yao unaonyesha hali ya kujifunza usiorasmi uliojaa ukaribu wa kibinadamu na utulivu wa kijijini.

Kijana aliye kwenye kiti cha magurudumu ameshika karatasi na kalamu akizungumza kwa bidii na washiriki wengine walioketi karibu naye. Dirisha kubwa linaleta mwangaza asilia huangaza mandahari ya mazungumzo ya kitaaluma au uwanja wa ushirikiano.

Mtu aliyelala juu ya zulia lenye michoro anashughulika na karatasi nyingi akitumia kalamu kuandika kwa makini. Mavazi ya buluu yenye muundo wa nyeupe yanayovaa yanaongeza mvuto wa mazingira yakujifunza au kazi ya kibinafsi.

Mtoto amezama kwenye mchezo wa vipande vya maumbo ya kijiometri yenye rangi mbalimbali kama buluu, manjano, zambarau na kijani. Akijenga mnara mdogo kwa ustadi. Mandhari ya nyuma yenye fanicha na ukuta wa muundo wa kupendeza huongeza hali ya utulivu, inayochochea ubunifu wa mtoto.

Mwanafunzi anatumia mashine ya kuandika maandiko ya nukta nundu katika darasa yenye mandhari ya kujifunza kwa usaidizi maalum. Ubao wa matangazo umeandikwa make every minute count unasisitiza umuhimu wa matumizi bora ya muda wa masomo.

Kijana aliyevaa shati ya buluu ameketi mbele ya kompyuta, akiandika kwa kutumia vibodi katika chumba cha mafunzo au ofisi ya pamoja. Wengine pia wanaonekana wakifanya kazi kwenye mashine zao, wakionyesha hali ya kujitolea na ushirikiano katika mazingira ya kiteknolojia.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu cha umeme anasoma kitabu akiwa karibu na rafu ya vitabu ndani ya maktaba. Mandhari iliyofifia nyuma inaonyesha mazingira tulivu ya kujifunza yanayojali usawa na ujumuishaji.

Mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu amevaa shati jeupe na kaptura ya buluu akinyoosha mkono mbele katikaharakati za mazoezi. Nyuma yake, kundi la watu waliovaamavazi yanayofanana linaonekana likishiriki tukio la pamoja ndani ya ukumbi wenye hopu ya mpira wa vikapu na kuta za njano na kijivu.

Mtoto aliyevaa sweta nyekundu, ameweka mikono yake juu ya kitabu kilicho wazi chenye maandishi ya nukta, nukta ya breli, akionekana kuwa kwenye mazingira ya kujifunza. Samani na muundo wa mandhari hutoa taswira ya darasa linalojali mahitaji maalum ya kielimu.

Mtoto akishirikiana na mtu mzima anajifunza kwa kutumia ubao wa masomo wenye karata za namba na herufi. Mazingira ya darasani yanasisitiza umuhimu wa zana za elimu na ushirikiano wa moja kwa moja katika kujenga maarifa.

Mwalimu amesimama kando ya mwanafunzi aliyejikita kwenye kazi mezani wakionekana kujadili au kushirikiana kwenye somo flani. Vifaa vya kuandika vilivyopangwa kwa mpagilio pamoja na mwanga wa dirisha mkubwa vinatoa hali ya kujifunza enye utulivu na umakini.

Watoto wameketi sakafuni katika maktaba wakisikiliza kwa makini hadithi inayosomwa na mtu mzima aliye na mbwa mkubwa wa tiba aliyevalia koti maalum. Mandhari ya vitabu nyuma yao inaashiria mazingira salama ya kufunza ya usomaji na ujifunzaji wa kihisia.

Mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu anajihusisha na shuguli ya kuchora huku mtu mzima akimsaidia kwa mshikamano wa karibu. Rangi mbalimbali kama nyekundu, bluu na zambarau zipo mezani zikionyesha ubunifu katika mazingira ya kujifunza yenye usaidizi wa kipekee.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu katika eneo la majani akisoma kitabu kwa utulivu. Mandhari ya bustani yenye vichaka na miti ya kijani huleta hali ya amani na kujitenga kwa ajili ya kujifunza au kutafakari.

Wanafunzi kadhaa wameketi kuzunguka meza, kila mmoja akiwa na kitabu mkononi kana kwamba anajihusisha na kusoma au kujadili kwa pamoja.. Mandhari ya ndani yenye rafu na vitabu yanatoa hisia ya maktaba au chumba maalum cha kujifunzia kwa makundi.

Mtoto mwenye mguu wa bandia anaketi sakafuni akiweka kizuizi cha kuchezea juu ya kingine kwa umakini mkubwa. Mtu mzima anayesimama anamsaidia kwa upole huku akishirikiana katika mchezo wa kujifunza.

Vijana watatu wamekaa mezani kwenye jiko la kisasa, wakizungukwa na vifaa vya kujifunza kama laptop , kalenda, daftari na calculator . Mazingira haya huonyesha hali ya ushirikiano na bidii katika kutatua maswali au kutekeleza mradi wa kielimu.

Watoto wawili wameketi mezani wakijishughulisha na shughuli za kuchora na kuandika huku kalamu za rangi na karatasi zikisambaa mezani. Mtoto ambaye aliyevaa kifaa cha usikivu anaandika kwa umakini kwenye daftari lake, akionyesha kujituma na usaidizi wa kielimu katika mazingira jumuishi.

Mtu aliyevaa mavazi ya mikono mirefu ya rangi ya machungwa anaguza karatasi yenye maandishi yenye nukta nundu kwa kutumia vidole. Hii ni ishara ya matumizi ya maandiko ya nukta nundu ambaye husaidia watu wenye huoni hafifu kupata maarifa kwa njia ya hisia.

Mtoto aliyevaa shati la kuvutia la chekicheki la bluu na nyeupe anaketi mezani akiwa amevaa headphones akijishughulisha kwa bidii kuchora na penseli za rangi. Katika mandhari ya nyuma, watoto wengine wanaendelea kujifunza kwa pamoja kwenye meza ya kijani Hali iliyowakilisha mazingira yenye mshikamano na ubunifu wa kielimu.

Mtoto ameketi mezani akicheza kwa umakini na kifaa cha rangi chenye waya na shanga zinazoteleza kwa mzunguko tofauti. Kwa nyuma kuna rafu zilizojaa vinyago vitabu na vifaa vya kuchezea vinavyoashiria mazingira salama wa ujifunzaji wa awali.

Mtoto amevaa fulana ya kijivu yenye mipaka ya rangi nyekundu, akielekeza kidole kwa kuonyesha umakini kwenye shuguli ya kujifunza. Samani na vifaa vya kuchezea vyeye rangi angavu vinaongeza haiba ya mazingira ya darasa la awali.

Wanafunzi wawili wanacheza kwa ubunifu na vigae vya samaku wakubuni maumbo tofauti mezani kwa furaha na umakini. Rafu za nyuma zilizojaa vitabu huimarisha mazingira ya kujifunza na kuchochea ubunifu wa kielimu.

Mtoto akiwa ameketi mezani, anacheza kwa furaha na magari ya plastiki pamoja na kuta za matofali ya rangi, huku mtu mzima pembeni akimsaidia kwa kutumia kifaa cha kidijitali. Mazingira haya yanatoa taswira ya mafunzo au uchezaji wa kuendelea ubunifu wa mtoto katika hali ya utulivu ya nyumbani.

Mtoto anaburudika akicheza kwa ubunifu na vigae vya mbao vya rangi mbali mbali mezani, huku mtu mzima akimwelekeza kwa utulivu. Mazingira ya darasani yanaonyeshwa hali ya kujifunza kwa vitendo na chochea akili changa.

Mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu anasaidiwa na mtu mzima ndani ya darasa lenye mapambo ya kuvutia kama herufi, namba na mchoro wa ubao unaonyesha maswali ya hesabu. Mandhari hii inaonyesha mazingira jumuishi ya kujifunza yanayochangia upatikanaji wa elimu kwa wote bila ubaguzi.

Katika eneo la maktaba lililotulia, watu wanne wamekaa pamoja wakijadili masuala ya elimu kwa utulivu na umakini. Vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio nyuma yao vinaongeza uzito wa maarifa na hamasa ya kujifunza ya pamoja.

Wafanyikazi wawili wa caffeine wanafanya kazi kwa ustadi. Mmoja akimimina maziwa kwenye kikombe huku mwenzake akisimama karibu akifuatilia au kusaidia. Rafu za nyuma zilizojaa mitungi na vikombe huongeza hisia ya utulivu wa mahali kwa kutengenezea vinywaji vya moto.